Hili ni chumba kubwa ambalo limejengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kwenye hili chumba tunaona kuwa kumeandikwa maandishi herufi kubwa na pia chini yake kuna nambari ya simu iliyoandikwa. Kuna magari aina ya tofauti tofauti ambazo zimewekwa huku kuonyesha kuwa hili ni mahali pa kununua na kuuza magari.

Hizi ni pesa ambazo zinatumika sana katika nchi ya Kenya. Ambapo tunaona kwa hii pesa ni inayohusisha shilingi ishirini na shilingi kumi. Zote zikiwa zimewekwa kwenye kundi moja.

Hili linakaa kuwa ni soko la kuuza mavazi. ambapo tunaona kuwa kuna mavazi aina nyingi na iliyo na rangi tofauti. Pia tunaona kuwa kuna mtu ambaye amekaa huku sura yake haionekani vizuri. Na kwa pande ingine kuna mtu ambaye amekaa iwapo hajulikani kuwa ni mwanaume au mwanamke.

Kuna magari mbili ambazo zimeegeshwa katika eneo hili, Gari lingine likiwa la rangi nyeusi na lingine likiwa la rangi nyeupe pia Kuna mtu ambaye hainekani vizuri akiwa ameketi kwenye gari nyeusi iwapo sura yake haionekani, pia Kuna miti ambazo zimepandwa ama zimemea katika eneo hili

Hii inakaa chumba ya kuegesha magari ama chumba cha kuuza magari, ambapo tunapata kuwa kuna magari matatu zinazo onekana, moja ikiwa nyekundi ingine nyeusi na ingine nyeupe. Kwenye hili chumba tuna ona kuwa madirisha vimetengenezwa kutumia vioo ya glasi.

Hizi ni noti ambazo zimepangwa kwenye meza. Noti zikiwa ya elfu moja, mia tano na nyingine zikiwa za mia mbili. Pia hizi noti ya elfu moja inaonekana kuwa na nembo ya taifa la Kenya. Na pia inaonekana kuwa na mjengo moja ndefu lililo katika eneo hilo la Kenya.

Hili ni chumba moja ambayo imetengenezwa, haswa kama ni kuuza magari. Kutokana na gari ya kwanza nyeusi tunaona kuwa, hapa mbeleni mwake kuna maandishi ya herufi ambayo imeandikwa na rangi nyeupe kama Rawa auto. Kuonyesha kuwa hii ni kikundi cha kuuza magari.

Hii inakaa kuwa ni duka ya kuuza mavazi ambazo tunaona kuwa hizi mavazi zimewekwa kwenye vijikaratasi tofauti tofauti huku zimefungwa kutumia kamba ya rangi nyeusi. Pia kwa pande ingine tunaona kuwa kuna mtu ambaye amevalia mavazi nyeusi kama sketi na amevaa shati ya rangi ya kijani.

Hili linakaa kua ni soko linalo shughulikia kuuza manguo au mavazi ya aina tofauti tofauti. Pia kwenye hili soko tunaona kua kuna manguo ambazo zimepangwa na zingine zikiwa zimewekwa kwenye kamba. Pia tunaona kwenye sakafu ya hii soko ni pachafu sana kutokana na vitu iliyotupwa chini.

Kuna mkono ambayo imeshikilia fungu la pesa ambayo inaonekana kuwa ni noti ya elfu moja. Pia iko na logo ambayo imeandikwa kama Kenya kumaanisha kuwa hii ni pesa ambayo inatumika haswa katika nchi ya Kenya. Pia kuna maandishi ambayo haionekani vizuri ila inaonekana kwa umbali kuwa imeandikwa benki kuu ya Kenya.

Hii inakaa kua ni soko moja mjini ama mjini nusu, na tunavyo ona kuna kabeji ambazo zimeegezwa mingi sana ikiwa imepangwa kwenye kikundi. Pia tunaona kua kuna watu ambao wamesimama wanaume kwa wanawake, huku wengine wakiwa wameinama kuchagua hizi kabeji ili wanunue.

Hii ni soko ambapo tunaona kuwa kila mtu ako kwenye shughuli ya kuuza na kununua. kuna maembe, kuna mandimu, kuna nyanya, na kuna hata ndizi zinazo ninginia kwenye kamba zao zilizo fungwa juu ya vibanda hivi. pia tunaona kuwa kuna mwanaume moja ambaye amesimama huku akichagua nyanya ama ni machungwa. pia tunaona kuwa kuna mama moja ambaye haonekani vizuri lakini yeye muuzaji.

Hili linakaa kuwa ni soko la kuuza vyakula haswa tunavyo iona Kuna nyanya, Kuna mahindi, Kuna viazi vitamu , Kuna vitunguu, kuna kabeji na ndizi. Pia tunaona kuwa kuna mama amekaa na wengine wamesimama kuonyesha kuwa hao ndio watu wanaouza, hizi vyakula Kwa watu wengine ambao wanataka kununua. Wengine wameinama kuonyesha anachagua hizi vyakula.

Kuna funguo la gari ya kisasa ikiwa imening'inia kwenye mlango wa gari ulio wazi. Funguo hiyo ni ya rangi nyeusi na ina vitufe kadhaa ya kudhibiti gari kama vile kufunga mlango, kufungua mlango na labda kuanzishia injini kwa mbali. Sehemu ya ndani ya gari inaonekana kuwa wazi kupitia dirisha lililoshushwa.

Hili ni kiwanja moja kubwa ambayo limejengwa ili kuifadhi magari. Upande moja tunaona kwamba magari zimepangua kwenye laini ndefu, ikiwa na rangi tofauti tofauti. Kuna nyingine zikiwa na rangi nyeupe, nyingine zikiwa na rangi nyeusi, nyingine rangi nyekundu na nyingine rangi ya blue . tunaona pia kuwa ukuta hii imejengwa na mabati, huku sakafu imejengwa na lami.

Hii mandhari inaonekana kuwa ni jengo moja kubwa, ambalo lina biashara mingi ndani mwake, kama inavyoonekana kuna bango moja ambayo ni ya kijani na imeandikwa kwa maandishi nyeupe jina Safaricom. Pia kuna kingine nyeusi ambayo imeandikwa na rangi nyeupe kama Cooperative Bank.

Hii ni pesa ambazo tunaona kuwa inatoka kwa mtu moja huku ikipeanwa kwa mtu mwingine. Hii inakaa ni pesa ambazo zilitumika nchini Kenya kitambo kabla ya mabadilisho. Kwa hizi pesa tunaona picha ya ndovo ambazo hazionekani vizuri. Na pia hii noti inaonyesha kuwa hii noti ya elfu moja ambazo zimewekwa kwenye fungo moja.

Hili linaonekana kuwa ni Mazigira, labda kuna mkutano ama kuna sherehe. Kwa mwonekano ya Mazigira hii kuna magari ambazo zimeegezwa ya rangi tofauti. Kuna zingine zilizopakwa rangi nyeupe, zingine nyeusi, na nyingine imepakwa rangi nyekundu. Pia kuna watu ambao wako kwenye mazigira hii, kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati lake nyeupe.

Hili ni gari ambayo imeegezwa huku kwa hili kiwanja. Hii gari inaonekana kuwa ni gari ya kubeba mzigo. Huku nyuma yake kuna mwanaume ambayo amekaa uku akiwa amevalia kofia na sweta yake. Pia kando yake tunaona kuwa kuna miti ambazo zimepandwa inakaa mirefu. Huku nyinginezo zikiwa fupi sana. Na pia kuna nyasi ambazo zimekaa refu.

Kutokana na muonekano wa mazingira hata, hii inakaa kuwa ni mahali pa kuuza magari, ambapo tunaona kuwa kuna magari mingi zilizo pangwa kwenye laini na pia zikiwa tofauti. Pia tunaona kuwa kuna jumba kubwa ambayo imetengenezwa, haswa kutumia teknologia ya kisasa.

Hii ni gari majoa ambayo imeegezwa kando ya barabara . Hili gari limepakwa rangi nyeupe na pia Iko na gurudumu nyeusi. Kwenye hili gari kuna maandishi ambayo inaonekana wazi ambayo imeandikwa themanini. Pia kando ya hii gari kuna wire ya stima refu na ni mingi ambazo zimewekwa kwenye laini moja. pia kuna miti ambazo zimemea ama zimepandwa.

Hiki kinaonekana kuwa ni kielezo cha programu ya simu ama tofauti enye mada ya kopokopo. Kushoto kuna fomu ya kuingia kwenye sehemu za kuandika barua pepe, ikiwa imejazwa. Na neno siri pia kuna kitufe cha sign in . Kulia kuna mwanamke anayetazama chini labda akitumia simu ama kifaa kingine.

Hii inakaa kuwa ni soko au duka ya kufanya biashara. Kama tunavyo iona kuna viatu ambazo zimepangwa kwenye laini moja huku ndani zao zimewekwa vijikaratasi. Kwa upande nyingine tunaona mama mmoja ambaye amekaa chini huku akiuza nguo. Huyu mama akiwa amevaa shati lake iliyo na madoadoa na anakaa kuwa anaona mikono zake ama anashughulika kwenye simu.

Hii ni uwanja mmoja ambayo tunapata kuwa kuna watu ambao wamekaa kwenye kikundi kuashiria kuwa labda hii ilikuwa mkutano ama ilikuwa sherehe. Tunaona kuwa kuna wanaume wawili ambao wamekaa kwenye gari yeusi na pia kuna msichana mmoja ambaye amekaa na wao. Kuna mwingine ambaye amekaa kando yao akiwa na kitambulisho kwenye shingo lake huku mwingine akiwa amekaa chini.

Hii ni kiwanja wazi ambao tunaona kuwa na kuna magari ambazo zimeingizwa kwenye eneo hili. Hizi magari zinaonekana kuwa ni ya rangi moja iwapo rangi hii haionekani vizuri. Kuna zingine za rangi nyeusi. Pia tunaona kuwa kando yake kuna miti ambazo zimependwa ni zingine zikiwa zikiwa ndefu. Pia kuna nyasi ambazo zimemea kwenye eneo hili.

Hiki kina kaa kuwa ni chumba cha kuhifadhi maziwa. Haswa tunavyoona imeandikwa Destiny Diaries. Pia tunaona kwenye huu mwandiko kuna mchoro fulani ya ng'ombe na ndoo ya kukamulia maziwa. Pia kuna watu ambao wamevalia malongi na kwa hiki kikundi kuna wanaume na kuna wanawake. Wote wakiwa kwenye mkutano fulani.

Kuna mwanaume moja ambaye amelazwa chini, huko amevalia shati lake yekundu. Na kutokana na mwonekano, tunaona kuwa amevujika mkono na amefungwa pamba ya rangi nyeupe. Pia tunaona kuwa kuna nambari iliyowekwa hapa, iwapo unataka usaidizi unaweza piga hii nambari hili upate usaidizi unaofaa na pia ukiwa na maswali unaweza kuuliza.

Hii ni lori kubwa ambayo inabeba magari likiwa limepakiwa magari mengi. Lori hilo lina gari la kubeba na trela yenye ghorofa mbili, katika trela hiyo kuna magari kadhaa yaliyopakuliwa. Gari nyeupe aina ya van liko nyuma kabisa ya trela likiwa limeonyesha sehemu yake ya nyuma.

Hii ni duka ambao iko na uhusiano ya kuuza vitu, hapo tunaona kuwa kuna wanaume wawili ambao wamesimama mbele ya hili duka. Huku moja akiwaamevalia mavazi yake nyekundu huku mwingine amevalia longi yake ya buluu na shati yake iliyo na madoadoa. Kando yao kuna mlango ambaye imepakwa rangi ya kijani huku imeandikwa na maandishi nyeupe.

Hii ni Jengo ambalo inakaa kuwa ni duka la biashara, Kuna vijikabu ama vigunia ambazo zinatumika ama inatumika kubeba mzigo, Pia hili mlango wa hili duka limepakwa rangi ya aina ya kibichi na pia kuna maandishi ya mpesa iliyoandikwa kwa herufi, huku imeandikwa kwa rangi nyeupe.

Hili ni soko moja mjini ama nusu mjini. Kuna watu ambao wako kwenye shughuli zao za kuuza na wengine wakiwa kwenye shughuli zao za kununua. Kuna mwanaume ambaye amevalia longi yake nyeusi iliyo na madoadoa na kofia nyekundu. Huku ameshikilia longi nyingine ya rangi tofauti. Pia kuna mwingine amevalia shati nyeupe ikiwa karibu na mahali pa kuuza mahindi.

Hii linaonekana kuwa ni mkusanyiko mwingi wa mboga na mimea ya viungo, ikionekana kama soko la mazao au duka la mboga. Kuna kundi kubwa la radishi nyekundu nyagafu, zilizo na majani yake ya kijani. Sehemu kubwa ikiwa imejaa mimea ya kijani kibichi, iliyo fungwa kwenye mafungo.

Huu ni ubao wa kieletroniki wa viwango wa ubadilishaji wa fedha. Kutoka Kampuni inayoitwa Oriental Forex Bureau. Ubao unaonyesha viwango vya kununua na kuuza kwa sarafu mbalimbali. Kama tunavyoona kuna dola ya Amerikani, Pauni ya Uingereza, Euro, Faranga ya Uswizi na Nyinginezo. Pia tunaona kuwa kuna muda imeandikwa na rangi nyekundu ambayo ni saa nane na dakika ishirini mchana.

Hii ni kiwanja kubwa ambapo tunaona kua kuna magari ya aina mbali mbali, kuna magari nyeupe, nyekundu na pia kuna zile magari nyeusi ambazo zimeegezwa, hapa kwenye kiwanja huu, hii inaonyesha kua hii inaeza kua ni kiwanja ambapo watu wanaegeza magari haswa ya kuuza ama pengine wameweka huku, baada ya kuenda kwenye kazi zao ili badae wairudie.

Hii ni mkusanyiko wa ndizi za aina tofauti zikiwa zimewekwa kwenye kitambaa au uso fulani labda au sokoni au dukani kuna mikungu kadhaa ya ndizi baadhi zikiwa zimeiva na kuwa na rangi ya njano nyepesi na nyingine zikiwa na rangi ya kahawia au kijani kibichi.

Huu ni uwanja ambapo tunaona kuwa kuna magari manne iliyoegeswa katika uwanja huu. Tunaona kuwa kuna gari nyeusi na nyeupe ambayo hii nyeupe iliyo hapa mbeleni iko na maandishi iliyoandikwa kwenye rangi ya nyeusi na nyekundu, pia iko na nambari kuwa ukitaka kukopa mkopo fulani unainbonyeza hiyo namba alafu unaipata mkopo wako.

Hili ni barabara ambapo kuna gari moja lililo na nambari ya sahani inayosomeka kama KDH 990J . Hili gari limepakwa rangi nyeupe. Kando la hili barabara kuna maua na miti ambazo zimepandwa.

Hapa ni mahali wazi ambao tunaona kuwa kuna magari ambazo zimeegezwa huku, pia tunaona kuwa kando yake kuna miti ambazo zimependwa na zingine zikiwa ndefu, zingine zikiwa fupi. Pia kwa umbali tunaona kuwa kuna mtu ambaye amevalia shati lake cheupe. Na huku amekaa karibu na gari nyingine nyeusi na nyeupe .

Hili ni kiwanja moja ambapo tunapata kuwa magari aina tofauti. Magari hizi zimepakwa rangi tofauti kama tunavyo ona, kuna gari nyeupe, kuna gari nyeusi pia kando yao kuna miti ambazo zimepandwa na zinakaa kuwa ndefu sana. Katikati tunaona kuwa kuna wanaume ambao sura yao hazionekani vizuri huku mwingine akiwa anatembea.

Hii inaonekana kua ni familia ambapo tuna baba, mama na mtoto. Baba na mama wakiwa na tabasamu kwenye nyuso zao, huku wote wakimwangalia mtoto. Mtoto naye ako katika harakati za kuashiria kitu kwenye komputa ndogo.

Hii ni nyumba kubwa ambayo imepakwa rangi nyeupe, kwenye hili nyumba kuna pia mataa ambazo ziko, zinaninginia juu ya hili nyumba, Pia katikati kuna magari mawili ambayo gari yao ni nyeusi. Na kwenye pande ingine kuna computer na pia kuna gari ambayo haionekani vizuri. Pia tunaona kuwa hili jumba lina madirisha la vioo pia.

Hili ni noti moja ya elfu moja ambayo imeonyeshwa pande zote mbili. Kwa pande moja tunaona kuwa kuna mwanaume ambaye amechorwa akiwa amevalia shati lake nyeupe na shati tai iliyo na mistari. pia tunaona kwa upande nyingine kuwa kuna mandovu ambayo wamechorwa, na pia nyuma yao Kuna kifaru ambayo imechorwa katika kurasa moja.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati jeupe iliyo na maandishi iliyo andikwa na rangi nyeusi. Pia huyu mwanaume ameshikilia kikombe cha plastiki huku anaonekana kumwaga maziwa kutoka kwenye plastiki nyingine. Pia huyu mwanaume amevalia saa yake ya chuma.

Hawa ni watu tofauti. Uku mwingine akiwa amevalia shati nyeusi, akiwa anapeana kifunguo cha gari kwa mtu mwingine ambaye amewekelea mkono yaki. Pia tunaona kuwa kuna karatasi fulani na kuna gari ndogo ambayo imewekwa juu ya hiyo gari, pia tunaona kuwa kuna kalamu nyeupe iliyo juu ya hiyo karatasi.

Hili ni soko ambapo tunaona mama mmoja ambaye amevalia shati lake jeupe iliyo na rangi nyingine nyeusi. Huyu mama sura yake haionekani vizuri. Kando yake kuna ndizi, kuna mananasi na kuna mtu ambaye amekaa chini huku akitabasamu. Pia kuna ndizi ambazo zimeninginia kwenye paa la hizi vibanda.

Kuna watu wengi sana, wanaume kwa wanawake ambao wako kwenye shughuli zake za kawaida. Tunaona pia kuna magari ambazo zimeegezwa huku zingine zikiwa za rangi nyekundu, nyeupe na zingine za rangiya buluu. Pia tunaona kuwa kuna tandiko ambayo imetandikwa huku kwenye sakafu iliyo na rangi nyekundu.

Hii ni duka ambapo tunapata kuwa kuna maleso ambazo zimepangwa kwenye laini na hizi maleso ni aina ya vitenge. Pia tunaona kuwa kuna kamera iliyonyeupe na rangi nyingine nyeusi iliyoekwa kwenye shelfu moja iliyopangwa hizi maleso. Pia tunaona kuwa hizi zimepangwa vizuri haswa kwa laini na zingine zimepangwa kwenye kamba iliyofungiwa hapo kando.

Hii ni mkusanyiko mkubwa wa vikapu ndogo vilivyosokotwa vyenye rangi na maumbo tofauti. Vikapu hivi vimeundwa kwa ustadi na vinaonekana kuwa vya ufundi wa mkono labda vimetengenezwa kutokana na nyuzi au mimea.

Hili ni chuma moja ambayo kila mahali imepakea rangi nyeupe. Pia tunaona kuwa na taa mingi sana. Katikati yake tunaona kuwa kuna gari ambayo imegezwa naa hii gari lina rangi nyeusi. Pia kando yake tunaona kuwa kuna mitambo haswa kuna kiti ile inayo zunguka.

Hili linaonekana kuwa ni sehemu mbele ya duka, ambayo inaonekana kuwa katika mazigira ya mjini au nusu mjini nchini Kenya kutokana na ishara ya M-pesa. Kuna bango kubwa la M-pesa iliyopakwa rangi ya kijani. Katika upanda wa kulia kuna friji nyekundu yenye chapa ya Coca Cola, ambapo kuna vinywaji imeifadhiwa haswa kwa baridi, na mbeleni imepakuwa baiskeli.

Hili ni soko la wazi au soko la wakulima lililofunikwa kwa sehemu na dari nyeusi, labda ili kutoa kivuli au kinga dhidi ya mvua. Kuna meza au vipanda vilivyojazwa na mazao ya kijani kibichi, yanaonekana kuwa mboga mboga zikionyeshwa kwa ajili ya kuuza.

Hili ni pahali moja wazi ambapo imetengenezwa na lami, ambao tunaona kuwa kuna magari ambazo zimepangwa kwenye laini moja huku magari hizi zikiwa na rangi tofauti, zingine zikiwa na rangi nyeusi, zingine zikiwa na rangi nyeupe.

Hili ni duka au soko la bidhaa za sanaa na ufundi wa mkono, labda kutoka kenya au nchi nyingine ya kiafrika. Kutokana na baadhi ya vitu vilivyo na ramani ya kenya, bidhaa hizi ni pamoja na sanamu ya wanyama, vitu vya mapambo, bidhaa za kitamaduni.

Hii inaonekana kuwa ni barabara ambapo tunaona kuwa gari aina ya toyota ambayo iko hapa, hii gari imepakwa rangi nyeupe na pia iko na gurudumu nyeusi, kwenye hili gari tunaona numbari iliyoandikwa hapo nyuma kwa maandishi ya herufi ikitumia rangi nyeusi na kwenye bodi samawati. Pia tunaona kuna nambari hamsini imeandikwa nyuma yake.

Kuna herufi ambazo zimeandikwa kwenye mlango ya rangi ya kijani. Hizi herufi zimeandikwa na rangi nyeupe na inayosomeka kama M-pesa. Hii nikuonyesha kuwa hii ni hifadhi ya fedha ambazo zinatumika sana sana haswa katika nchini Kenya. Pia tunaona kuwa kuna mwanaume ambaye anaingia kwa hili duka amevalia longi yake ya kijani na pia vesti yake nyeupe.

Kuna mlango mmoja ambayo imepakwa rangi ya kijani huku maandishi imeandikwa kwa herufi M-pesa. Kuashiria kuwa hii inaeza kuwa ni duka ama inaeza kuwa ni M-pesa ambapo kila mtu anaweza pata shughuli kuhusiana na pesa. Pia kuna mwanamme mmoja ambaye amekaa chini huku akiwa ameinamisha kichwa chake kwenye kiti.

Hili ni gari moja ambayo imepakwa rangi na pia iko na magurudumu nyeuse. Kando yake kuna gari lingine ambalo rangi yake hakionekani vizuri. Pia kuna miti ambazo zimepandwa na inakaa kuwa miti mikubwa sana. Iwapo kuna nyingine ambazo zinakaa kuwa ndogo.

Hii inakaa kuwa mtaa ambao watu wamejenga manyumba zao ama kuna maploti ambazo zimenunuliwa na zikajengwa, ambapo tunaona kuwa kuna milango miwili ingine ya buluu na ingine nyekundu iliyo na kala nyeusi, na kuwa pia hapa tunaona kuna gari nyeusi ambayo ni aina ya toyota ambayo imewekwa hapa karibu na mlango ya buluu.

Hii inakaa kuwa ni jumba mmoja kubwa, ambapo tunapata kuwa kuna magari ambazo zimeegezwa huku. Hizi magari zikiwa na rangi tofauti kuna moja ikiwa na rangi nyeupe, ingine ikiwa na rangi nyekundu na ingine ikiwa na rangi nyeusi. Pia tunaona kuwa ukuta ya hili jumba imeekwa mabati. Na pia kuna jumba zingine ambazo zinasaidia kushikilia hizo mabati. Na pia chini yake imepakwa rangi nyeusi.

Hili ni soko, ambapo tunapata kuwa kuna viatu zilizopangwa kwenye laini kadhaa. Tunaona kuwa kuna mama moja ambaye amevalia sketi yake ya rangi ya kijani uku amevalia sweta yake ya samawati. Pia tunaona kuwa ako na begi ambayo amebeba mikononi mwake. Pia kando mwake tunaona kuwa kuna mama mwingine amevalia sketi ya kijani.

Hii inakaa kuwa ni mazingira ambapo watu hufanya kazi zao. Ambapo tunapata kuwa kuna magari mingi ambazo zimepangwa kwa laini moja kuonyesha kuwa watu wameegesha magari zao kwenye hili mazingira ili waende kufanya mashughuli zao. Pia nyuma yao tunaona kuwa kuna nyumba ambayo imejengwa na ni ya gorofa kubwa sana.

Hili ni soko ambapo tunapata Kuwa kuna nyanya, kuna vitunguu na kuna machungwa. Pia kuna mtu ambaye amekaa chini na ameshikilia tama lake. Pia kuna wengine ambao wanatembea haswa, mwingine ambaye amevalia koti lake jeusi. Na kuna mwingine aliyevalia shati lake iliyo na mistari.

Kuna magari aina tofauti tofauti ikiwa na rangi tofauti. Kuna nyinginezo ikiwa na rangi nyeupe nyingine zikiwa na rangi nyeusi. Pia tunaona kuna maandishi iliyoandikwa kwenye mbao nyeusi na imeandikwa na rangi nyeupe, kuonyesha kuwa hii inaeza kuwa ni mtaa mahali pa kuuza magari ambazo ni ya Mercedes Benz na pia tunaona kuwa kuna kivuli ambayo ni ya hema ya bluu.

Hii inakaa kuwa ni kiwanja ya kuegeza magari ama ni kiwanja ya kuuza magari, na tunavyoiona kuna magari ambazo zimepangwa kwenye laini moja ikiwa inaelekea mbele na zingine zikiwa zinaelekea mkono wa kushoto. Pia tunaona kuwa kuna nyumba moja iliyojengwa na ikapakwa rangi nyeupe na nyekundu na ingine ikapakwa rangi ya blu.

Hili ni banko ambayo imetengenezwa na rangi nyekundu. Ambapo tunaona kuwa kuna mwanamke moja ambaye amevalia shati lake jeupe na nywele yake amesukwa. Pia tunaona kuwa kuna nambari imewekwa hapo, Iwapo mtu anaitaji usaidizi anaweza tuma neno cover bora kwa hio nambari.

Hii inakaa kuwa ni soko, ambapo tunapata kuwa kuna viatu zilizoekwa kwenye kamba ambazo zinauzwa hasa ni ya wasichana au wamama. Pia kando tunaona kuwa kuna mama ambaye amekalia mtungi na amevalia sketi yake iliyo aina ya kitenge. Pia tunaona kuwa kuna mama mmoja ambaye amevalia longi nyeusi na shati yake jeupe.

Kuna nyanya, matunda, dania, pilipili hoho, vitunguu na malenge. Pia tunaona kuwa kuna plastiki ya rangi ya buluu ambayo imewekwa katikati ya matunda haya, iliyokaribu na karoti na pia ndani mwake kuna maharagwe na pia kuna plastiki nyingine ambazo zinatumika kupima.

Hili ni soko ama chumba pa kuuza mavuno, ambapo tunaona kua kuna viazi, viazi vtamu na kuna vitu vinginezo hadi kuna mboga. Tunaona kua hili viazi imewekwa kwenye kasuku ya kupima. Kila kasuku ikiwa na viazi iliyojaa na ingine ikiwa haina kitu. Pia hizi mavuno imewekwa kwenye gunia ikiwa pamoja.

Huu ni mkono ambayo imeshikilia fungua la pesa, Elfu mia moja. Na inavyoonekana, hii pesa imetoka kwenye nchi ya Kenya . Na hii pesa Iko kwenye kundi moja na pia kwenye hii pesa imeandikwa elfu moja na pia kuna nyumba ama mjengo iliyo chorwa kwenye hii noti.

Hili ni bango moja ambayo inaonekana kuwa imetoka kwenye kampuni ya Shemi insuarance. Kwenye hili bango tunaona kuwa kuna mwanamke ambaye amechorwa huku akiwa na nywele ndefu. Huyu mwanamke anakaa kuwa anahisi uchungu kwenye goti lake. Pia tunaona kuwa kuna nambari ya simu ambayo imeandikwa kuonyesha kuwa ukihitaji usaidizi yeyote unaweza piga simu.

Hili ni soko kubwa ambapo kuna watu wengi sana. wengine wakiwa wauzaji wengine wakiwa wanunuzi. Pia kwenye hii mtaa kuna manyumba mingi ambazo zimejengwa haswa wakitumia mabati. Pia tunaona kuwa kuna vivuli mingi zilizotumika hapa.na pia kuna crate kreti mingi ambazo zinatumika haswa kubeba vitu kama nyanya, machungwa na hata vitunguu.

Hizi ni mayai ambazo zimepangwa kwenye laini huku zikipagwa na plastiki tofauti tofauti, na kama tunavyio iyona kuna mayai zimewekwa kwenye plastiki ya ragi blue ,huku zingine samawati ,kijani hizi plastiki zote zimepangwa kwenye orodha ilikuchunga mayai isianguke au isipasuke.

Huu ni mkono wa mtu kutoka afrika, ambaye sura yake haionekani vizuri. Huku ameshikilia noti ya elfu moja ambayo inajulikana kutumika sana haswa katika nchi ya Kenya. Hii noti iko na maandishi au nembo ya nchi ya Kenya, uku imeandikwa kwa nambari ya elfu moja.

Hili ni bango la tangazo la kampuni iitwayo Mayfair Insurance. Hili bima inalenga kulinda wakandarasi dhidi ya hatari mbalimbali zinazo weza kutokea wakati wa mradi wa ujenzi. Kama ilivyotajwa, hatari zinazofunikwa zikiwa tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, kazi mbovu. Kwenye kushoto kuna mwanaume anayetabasamu akiwa amevaa kofia yake ya ujenzi ya bluu.

Hii ni mkusanyiko wa mazao haswa matunda. Ambapo kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna pilipili hoho, kuna machungwa na pia kuna plastiki ambayo imewekwa katikati iliyo na maharagwe na plastiki nyinginezo ambazo zinatumika kupima.

Kuna jengo moja ambalo limejengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Liko na vioo vikubwa ambazo zinaonekana kuwa ni madirisha. Pia kuna jumba jingine ambalo limejengwa juu ya jumba lililo chini. Pia kuna nambari ambazo zimeandikwa kama nambari ya simu iwapo mtu anahitaji usaidizi anayeweza ipiga hiyo nambari.